Kituo kikubwa cha umeme kimejaa miundombinu tata ya kusambaza nguvu za umeme. Nguzo nyingi za chuma na nyaya zinaunganisha transfoma na vifaa vingine. Vimepangwa kwa utaratibu. Wafanyakazi kadhaa wamevalia kazi wakiwa wamevalia mavazi ya ulinzi.

Kituo kikubwa cha umeme kimejaa minara ya nyaya za kusambaza nguvu za umeme. Miundo mirefu ya chuma imeenea kote ikibeba vifaa vingine vya umeme. Njia ya udongo inaonekana ikipita katikati ya miundo.

Mnara mrefu wa kusafirisha umeme umesimama chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Waya za umeme zinaonekana zikipita kutoka mnara huo, zikielekea mbali. Chini ya mnara, kuna uzio wa waya uliozungukwa na mimea ya kijani.

Kituo kikubwa cha umeme chenye nguzo ndefu za chuma na nyaya nyingi zilizopangwa vizuri. Bendera mbili ndefu zenye nembo ya White Power, inaonekana kama kuwa mtindo wa kioo. Imetundikwa karibu na miundo ya chuma.

Guzo ndefu za umeme zikiwa zimebeba nyaya nyingi, zikipita katikati ya jengo refu. Wafanya kazi kadhaa wanapanda gazi refu wakionyesha shuguli za ukarabati au ujenzi. Barabara iliochini imejaa magari na basi la blue .

Mkondo wa maji machafu unapita katikati ya mazingira yaliyoharibiwa. Kila upande wa mkondo, kuna milima ya uchafu, mawe na taka za aina mbalimbali. Baadhi ya mabomba ya saruji yameachwa kando ikionyesha labda kazi au ujenzi usiokamilika.

Mtu mmoja anachakata taka kwenye pipa kubwa jeupe. Huku mguu wake mmoja ukiwa ndani ya pipa. Taka nyingi zikiwemo mifuko ya plastiki na nguo zilizochakaa zimekusanywa kwenye chungu hicho na kuzunguka eneo hilo.

Mtu mmoja anachagua bidhaa kutoka kwenye rundo la nguo lililotupwa ardhini . Eneo hilo linaonekana kuwa dambo au soko la nguo za mitumba likiwa na mabaki ya taka taka iliyotawanyika kila mahali.

Eneo la makazi ya mtaa duni na kuta zilizotegenezwa na mabati ya kutu. Mwanamke anaonekana akifua nguo kwa bidii, akitumia baseni kadhaa za rangi tofauti. Karibu na mabati kuna bomba la maji lililotoka kwenye ukuta, likiwa na ndoo na baseni za nguo chafu.

Njia ya udongo ikipita katikati ya miti mirefu na vichaka vyenye majani mengi ikionyesha mazingira ya asili. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea kwenye njia hio kwa mbali wakiwa wamezungukwa na uoto wa asili.

Vifaru wenye rangi ya kahawia, wamesimama kwenye nyasi ndefu, wakiangalia pande tofauti. Kwa nyuma, daraja refu la reli linaonekana likivuka eneo la wazi. Anga lina mawingu yaliyotawanyika, likiongeza hisia ya anga la asili.

Maabara ina wanasayansi wawili wakiendesha majaribio mbalimbali. Mwanamke amesimama karibu na sinki akishighulika na vifaa vya glasi. Huku mwanaume akishika chupa ya kemikali upande wa kulia.

Wafanyakazi kadhaa wanaonekana wakiwa wanafanya kazi kwenye mferiji mrefu wa udongo wakiandaa miundo mbinu. Mmoja wa wafanyakazi amevaa kofia ngumu ya usalama na fulana ya kijani kibichi. Kwa nyuma, kuna trekta kubwa ya njano.

Kundi la mbuni, linatembea kwa utulivu kwenye nyasi za kijani kibichi, nyuma yao anga la jiji linaonekana likionyesha majengo marefu, na anga yenye mawingu kidogo. Tofauti kati ya wanyama pori hawa, wa ajabu, na mazingira ya mjini, ni dhahiri.

Kenge anayeitwa Agama anakaa tuli, akionyesha rangi zake angavu. Kichwa chake kina rangi ya machungwa iliokolea au nyekundu, wakati mwili wake una rangi ya blue nyeusi.

Wafanyikazi kadhaa wamejikusanya kwenye shimo kubwa la udongo wakijaribu kurekebisha au kuunganisha mabomba. Sehemu ya juu ya trekta au mashine ya kuchimba udongo inaonekana ikishusha vifaa au udongo ndani ya shimo hilo.

Kundi kubwa la ndege weupe wanaruka angani yenye rangi ya buluu safi. Ndege hawa wamejipanga katika muundo usio rasmi wakienea kote angani. Mwangaza wa jua unaonekana kuangukia kwenye mabawa yao.

Mamba wawili wakubwa wanapumzika kwenye miamba na nyasi wakionekana wametulia kabisa. Ngozi zao zenye magamba magumu zinawafanya wawe vigumu kuwatofautisha na mazingira yao ya asili.

Punda milia wenye milia meusi na meupe amesimama karibu ma shina la mti. Sehemu kubwa wa mgongo wake unaonekana ikoonyesha muundo wake wa milia. Anga la nyuma ni la kahawia na linaonekana kuwa na udongo kavu.

Kiumbe huyu anayefanana na kiboko mdogo anatembea kwenye ardhi yenye matope na majani. Ngozi yake ni ya rangi ya kijivu iliyokolea ikiwa na mikunjo chini ya shingo. Macho yake madogo yamekazia chini labda akitafuta chakula.

Mnara wa sanamu mbili za shaba umesimama wima kwenye bustani, ukiashiria umuhimu wa kihistoria. Sanamu moja ni ya mwanaumu aliye vaa kofia na kushika fimbo na nyingine ni ya mwanamke akishika kikapu na kumshika mkono mwanaume.

Bustani ndogo imepambwa kwa miti midogo na mimea mbalimbali. Katikati yake kuna kidimbwi kidogo cha maji. Ukuta wa rangi ya njano umezunguka eneo lote la bustani. Jengo la orofa kadhaa lenye madirisha ya buluu linaonekana nyuma.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi kavu wakiwa wameelekezana. Milia yao meusi inajitokeza sana dhidi ya rangi ya kahawia na ya nyasi. Nyuma yao jiji linaonekana kwa mbali likiwa na majengo marefu.

Vifaru mkubwa na mdogo wanatembea kwa utulivu kwenye nyasi javu za savana. Kifaru mkubwa anaonekana akilinda kifaru mdogo ambaye labda ni mtoto wake ,huku wote wawili wakitafuta chakula.

Kundi la pundamilia linatembea kwenye njia ya udongo, katikati ya nyasi ndefu. Baadhi yao wanakula nyasi zilizoko kando ya njia. Kwa mbali, majengo marefu yanaonekana yakichomoza juu ya upeo wa macho.

Nyani amekaa chini akishika kipande cha karatasi au chakula mikononi mwake. Ana manyoya ya kijivu mazito na uso wenye ngiza. Pembeni yake kuna majani machache ya kijani yaliotapakaa chini.

Kundi la walinzi wa wanyama pori, linaonekana likimtunza kifaru mdogo ambaye, amefunikwa na blanketi la rangi nyingi. Wanaume wamevalia sare za kijeshi, na glavu za blue , wakiwa wamezunguka faru huyo kwa uangalifu.

Watu wawili wanajitahidi kusafisha eneo la mto lililojaa uchafu na mimea. Mto wenye maji ya kahawia unapita kando yao ukionyesha uchafuzi. Eneo lote limejawa na nyasi ndefu na vichaka zikiashiria mazingira asili yaliosahaulika.

Tumbili mwenye rangi ya kijivu na uso mweusi ameketi juu ya uzio wa mbao wenye rangi mbalimbali. Uzio huo una rangi za nyekundu, njano na nyeupe, ukiongeza mvuto kwenye picha. Kwa nyuma kuna slaidi nyekundu na miundo mingine ya uwanja wa michezo.

Kundi kubwa la watu limevalia fulana za buluu zenye nembo wakiwa wamesimama karibu na mimea midogo, baadhi yao wameshika majembe wa kiashiria shughuli za upandaji miti au utunzaji wa bustani.

Twiga mrefu mwenye madoa meusi na ya kahawia anaonekana akila majani kutoka kichaka kidogo. Ana shingo ndefu iliyonyooka na miguu mirefu inayomwezesha kufikia majani juu.

Kijana mdogo mwenye shati la chungwa amesimama karibu na mkondo wa maji machafu, anashikilia bomba refu, labda akijaribu kutoka maji, au kuendelesha shughuli nyingine. Nyumba za mabati, na udongo, zimepangwa pande zote za mkondo, zikionyesha mazingira ya makaazi duni.

Katika mandhari ya wazi ya kijani kibichi kulungu watatu wanatembea kwa utulivu. Ngozi zao zina rangi ya kahawia, dhahabu na milia meusi na meupe kando ya milia yao. Wawili kati yao wana pembe ndefu zilizopinda.

Wanaume wawili waliovaa nguo za kawaida na wanachukua chupa za plastiki kwenye eneo lililojaa takataka. Chupa za plastiki zenye rangi mbalimbali, nyingi zikiwa nyeupe na bluu zikiwazimetapakaa chini. Mimea mingi ya kijani kibichi inaonekanma nyuma.

Nyati mkubwa mwenye pembe ndefu na zilizojipinda anaonekana akisimama katikati ya nyasi kavu. Mwili wake umefunikwa na manyoya meusi yenye madoa mepesi yakionyesha muundo.

Kundi la wanaume linaonekana likifanya kazi ya kusafisha taka kutoka mtoni wakiwa wamesimama ndani ya maji. Wanaume wanne wameshika kamba na nyavu wavikuta taka nzito kutoka mtoni.

Mtoto mdogo, anapita katikati ya eneo lenye makazi duni, huku uchafu ukitapakaa pande zote mbili za mto. Watu kadhaa wako mtoni, au kando ya m, kando yake, wakionekana wakifanya shughuli mbalimbali, labda wakitafuta vitu, au wakifua nguo.

Mtu Mmoja amevaa glovu, na anaonekana akifunga bomba la maji la blue . Bomba linaonekana kuwa nene na linaunganishwa na bomba lengine. Vifaa vingine vya ujenzi vinaonekana ardhini.

Kuna matatu lenye rangi nyingi na mapambo ya kipekee, yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Abiria kadhaa wanaonekana wakipanda na kushuka matatu, huku wengine wakisimama karibu nayo. Mbele ya matatu kuna bango la matangazo lenye maandishi na picha.

Sehemu ya barabara yenye daraja na handaki chini yake. Magari matatu yanaonekana yameegeshwa mbele ya handaki hilo, likiwemo gari jeupe, jeusi na jekundu. Daraja hilo linaonekana limepakwa rangi ya manjano na kuta zake ni za rangi ya udongo.

Barabara yenye shuguli nyingi imejaa watu wakitembea kando ya njia na magari yaliyosimamishwa. Mabasi mengi ya abiria yameegeshwa kando ya barabara yakisubiri wateja au kubeba abiria.

Basi dogo jeupe lenye nembo ya Sunbird mbele likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye barabara hiyo huku baadhi yao wakiwa wamesimama karibu na basi hilo.

Basi la abiria lenye rangi ya zambarau na maandishi DoubleM Commuter, limesimama kando ya barabara. Mwanaume mmoja amevalia fulana ya njano yenye mistari ya rangi ya chungwa akiashria kuwa ni msimamizi au mtoza nauli.

Barabara yenye shughuli nyingi ya jiji la Nairobi, ikiwa na basi la kisasa la Citi hoppa likiwa mbele, basi hilo lina rangi nyeupe, nyeusi, na kijani kibichi, zikionyesha nembo yake ya Citi hoppa .

Barabara kuu yenye shuguli nyingi ikiwa imejaaa magari, mabasi na malori. Watu wanatembea kando ya barabara na baadhi yao wakiuza bidhaa zao chini ya miavuli. Majengo marefu yamejengwa pande zote za barabara.

Mabasi kadhaa yamesimama barabarani yakiwemo matatu mawili na basi kubwa jekundu. Matatu moja ina maandishi Nyena Sacco Nyahururu yanaonekana wazi. Nyuma ya basi majengo refu ya jiji yanaonekana pia.

Matatu ya rangi ya machungwa na njano imesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Kando yake, kondakta ameshika bango kubwa lenye namba thelathini na maelekezo ya njia. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakiwemo King Plaza.

Gari dogo la abiria maarufu kama matatu limesimama mbele ya jengo la biashara lenye maduka. Kwenye paa la gari kuna bango lililoandikwa Nakuru Direct Shuttle likionyesha kuwa linafanya safari kati ya Nakuru na eneo hilo.

Barabara yenye shughuli nyingi Iko wazi ikiwa na msongamano wa magari mbalimbali . Ishara ya trafiki inayoonyesha kivuko cha waenda kwa miguu imesimama upande wa kushoto ikiwatahadharisha madereva.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari na watu ikionyesha mandhari ya jiji lenye msongamano. Polisi wa trafiki anaonekana akiongoza magari ,akiwa amevalia koti la manjano la usalama.

Matatu iliyopakwa rangi ya machungwa na blue ikiwa na michoro yenye umeme na picha mbalimbali. Mtu mmoja amesimama karibu na mlango wa abiria labda akingojea kupanda au kushuka. Mabango ya matangazo yanaonekana nyuma ya basi.

Bomba la chuma linaonekana likitokeza kutoka ukuta uliotengenezwa kwa mawe makubwa na magumu. Maji safi yanatiririka kwa kasi kutoka kwenye bomba hilo.

Bomba kadhaa za rangi ya kijani zimelala chini karibu na ukuta wenye rangi ya kahawia. Baadhi ya mabomba yameunganishwa kwa pembe tofauti, yakionyesha mtandao fulani. Kuna kifaa chenye umbo la silinda kimeegemea.

Maji safi yanatiririka kutoka kwenye bomba la chuma .na kuingia kwenye tangi la mawe lililojaa. Tangi hili limefunikwa na ukungu ,na limezungukwa na nyasi kijani kibichi. Mwanga wa jua inaangaza juu ya maji.

Mwanamke aliye vaa vazi la usalama la kijani na nguo zenye michoro anapiga magoti karibu na bomba la maji. Anashikilia mkono wake karibu na mahali ambapo maji yana tiririka kutoka kwenye bomba. Watu wengine wamesimama nyuma yake wakitazama au wakisubiri.

Bomba la chuma linalong'aa limewekwa ukutani likiwa limeunganishwa na bomba la chuma linalopita nalo. Ukuta una muundo usio laini na rangi ya mchanga. Mwanga wa jua unaonekana kuangazia bomba.